Mikono miwili inashika na kuhesabu noti za shilingi elfu moja za Kenya. Mtu aliyevaa shati jekundu yupo juu ya uso wa mbao. Hali inaashiria shughuli ya kifedha au malipo.

Magari kadha yamepangwa ndani ya chumba kubwa lenye sakafu la vigae na mwangaza wa kutosha. Dirisha kubwa upande wa kulia linaingiza mwanga wa asili. Magari meusi yako mbele huku mengine yakiwa nyuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Sandal mbalimbali zenye rangi na mapambo tofauti zimetundikwa kwa kamba kwenye muundo wa mbao. Mtu aliyevalia shati la kijivu na jeans za bluu anazishughulikia. Banda lina paa la bati na muundo wa kienyeji likiwa sehemu ya soko kubwa.

Matunda mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye banda la soko ikiwemo ndizi zilizoning'inizwa juu, tikitiki maji, mananasi na aina tofauti za tufaha. Vikapu vya nyanya machungwa na karakara viko mbele ya banda.

Mtu aliyevalia koti jeupe lenye chapaa ya daima ,anachukua pakiti ya maziwa au juisi kutoka kwenye jokofu la duka, rafu zimejaa bidhaa kama mtindi wa Delamare na vinywaji vingine vya maziwa.

Magari matano ya Mitsubishi lancer Evolution yamepangwa ndani ya jengo lenye mwangaza wa viwandani. Rangi zinatofautiana, nyeupe, nyekundu, nyeusi na nyeusi yenye mapambo ya zambarau.

Mboga mbichi na miti shamba mbalimbali zimetandazwa zikiwemo figili, spinach, rosemary, thyme na bizari. Kuna mafungu ya cha yote katikati na radishi nyeupe upande wa juu.

Jengo la biashara limeandikwa Junction Forex And Money Remittance na lina alama za huduma za kutuma pesa kama Western Union, Money Gram, M-Pesa na Ria. Wateja wanaweza kubadilisha fedha kutuma au kupokea pesa kimataifa.

Magari sita yamepangwa ndani ya jengo Safi lenye mwangaza mzuri, yakiwemo gari meupe blue na meusi , namba ya usajili ya gari moja ni KCM 482L mwonekano wa magari na mazingira unaashiria sehemu ya maonyesho au gereji binafsi.

Mlango wa kijani wenye maandishi ya wima M-pesa, huku karibu na mitungi mikubwa ya maji ya bluu. Sakafu imetiliwa vigae na kuna ngazi zinazoelekea dukani. Gari la chuma lenye mikanda meusi lipo mbele ya mlango.

Gari ya mercedees benz zimepangwa mbele ya kituo kinachoitwa Maercedes Center LTD. Bango lina jina na nembo ya kampuni hiyo. Eneo limezungushiwa uzio na lina sehemu iliyofunikwa.

Gari la rangi ya fedha, limezama nusu kwenye mafuriko, katikati ya mtaa wa jiji. Magari mengine na majengo yako nyuma, yakionyesha athari za janga la asili.

Magari ya rangi tofauti kama nyeupe, beiji na nyeusi yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la maegesho liliofunikwa kwa matofali mekundu, majengo marefu yako nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Gari la kifahari aina ya Infinity QX80 limetundikwa ndani ya jumba la maonyesho lenye mwangaza mzuri na madirisha makubwa. Muundo wake wa kuvutia una mapambo ya chrome , magurudumu makubwa na vioo vya giza.

Magari ya rangi tofauti kama nyeusi, nyeupe na bluu yamepangwa kwa mstari ndani ya jengo la kisasa. Sakafu ya vigae na dari refu zinatoa mwonekano safi.

Funguo za gari zimetundikwa juu ya dirisha lililofunguliwa kidogo zikiwa na vitufe vitatu vya kufunga, kufungua na kufungua buti, mkono wa mtu unaelekezwa mbali kwenye mandhari ya nyuma.

Bango la kijani la M-Pesa limesimama karibu na jokofu jekundu la Coca-Cola na baiskeli yenye rangi ya kijani na njano. Duka lenye nembo ya Nissan liko upande wa kushoto na mtu ameketi nje akitumia simu.

Duka dogo lenye milango ya kijani limefunguliwa likiwa na bidhaa za nyumbani na vinywaji ndani. Mabango ya matangazo ya Airtelmoney, Jik , na Ofa maalum yamebandikwa mlangoni.

Duka ndogo la bidhaa za maziwa na mayai. Lina rangi ya bluu na nyeupe, likiwa na matangazo ya maziwa, mtindi na mayai. Jina royal star in limeandikwa juu ya mlango.

Sehemu ya kuhifadhi imejaa tabaka nyingi za tray za mayai zenye rangi tofauti kama nyekundu, kijani, buluu na zambarau. Mayai yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na juu ya kila tray .

Magari ya aina na rangi tofauti yamepangwa ndani ya jengo la kisasa lenye madirisha makubwa yanayoingiza mwanga, viti na meza za kuhudumia wateja zipo , na watu wanaonekana wakitembea au wakikaa.

Gari ya kifahari ya aina ya infinity qx80 limewekwa katikati ya chumba cha maonyesho kwenye sakafu ya vigae na dawa za kisasa. Ukuta una mabango zilizo na bidhaa mbalimbali.

Mkono umeshika noti kadhaa , za shilingi elfu moja za Kenya mbele ya keybodi , kila noti ina maandishi Kenya na namba ya siri , mantharii ya ofisi yanadokeza shughli za kifedha au mihela.

Gari aina ya toyota hayanzi, ya rangi ya fedha limeegeshwa juu ya kokoto, likiwa na matayiri ya rangi ya shaba na vioo vya giza. Namba ya usajili ni KCN 799X. Mandhari ya nyuma ina miti na anga ya blue ikionyesha eneo la wazi.

Gari aina ya toyota rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi likiwa na matangazo ya mikopo ya haraka kutoka progressive credit. Nambari ya usajili ni KDA 650E na maandishi yanasema SMS loan to two three zero eight three .

Gurudumu la gari aina ya Audi lina rim ya aloi ya fedha na nembo ya Audi katikati. Tairi limefungwa vizuri na gari limeegeshwa juu ya lami karibu na nyasi.

Magurudumu ya gari yamepangwa juu kwa juu yakisafishwa kwa maji ya msukumo mkali. Povu na ukungu wa maji vinaonekana wakati gurudumu la maji likioshwa. Eneo linafanana na kituo cha huduma au sehemu ya kuoshea magari.

Duka dogo la urembo lina mlango wa kijani na mahandishi ya kung'aa yanayosomeka Beauty Salon Cosmetics and Hina. Ndani kuna rafu za bidhaa za nywele, ngozi na vipodozi pamoja na kiti upande wa kulia.

Bandari ya sokoni imejaa matunda na mboga mbalimbali kama ndizi, nanasi, maembe, mapapai na maboga. Ndizi zimetundikwa juu ya paa la turubai lililoshikiliwa na miti.

Tangazo la bima ya pikipiki kutoka ANZIANO INSURANCE AGENCY inaeleza gharama ya kifurushi cha mwaka na miezi sita, kuna picha ya pikipiki, cheti cha bima, maelezo ya wakala na nambari za mawasiliano.

Gari la michezo rangi ya manjano aina ya Marklaren, limewekwa kwa jukwaa la mviringo ndani ya ukumbi wa maonyesho. Taa kubwa ya mviringo yenye mwanga wa rangi ya chungwa imo juu yake.

Nguo na vitambaa vya rangi mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu za hifadhi. Manekeni katikati amevalishwa koti la kijani lenye mapambo ya kuvutia.

Tangazo la bima linaonyesha mbwa mwenye furaha na maandishi yanayohamasisha huduma ya Orient Home Insurance. Mandhari yenye mwangaza laini huongeza mvuto wa ujumbe.

Tangazo la bima boda lina hamasisha bima ya pikipiki kwa madereva wa bodaboda , likiwa na uchaguzi za third party na comprehensive , wapanda pikipiki wawili wamevalia kofia na vizibao vya njano wakionekana kwenye pikipiki nyekundu.

Tangazo la bima ya gari binafsi kutoka Anziano Insurance linaonyesha chaguo la mwezi mmoja, kwa shilingi elfu moja na mwaka mzima kwa shilingi elfu tano. Gari aina ya Toyota Kamri limeonyeshwa pamoja na cheti cha bima na mawasiliano ya wakala.

Gari aina ya Toyota Hiace rangi ya fedha limeegeshwa usiku karibu na jengo lenye mabango ya biashara kama Blue Sky Rivanna na Cooperative Bank. Taa za barabarani zinamulika eneo hilo na magari mengine yanaonekana nyuma. Pamba ya mbele ina michubuko midogo na vumbi.

Tangazo la Mevea Insurance linahamazisha bima ya ajali binafsi kwa kauli mbiu Life Is Unpredictable But Your Safety Doesn't Have To Be. Picha ya hajali ya baiskeli inaonekana pamoja na maelezo ya mawasiliano.

Magari manne yamepangwa kwa mstari ndani ya jumba la maonyesho kuanzia nyeupe, nyekundu hadi mawili mweusi. Sakafu imetandikwa vigae na madirisha makubwa yanaingiza mwanga wa asili.

Mlango wa duka la In base, una milango ya buluu na geti la chuma la kijani. Baiskeli yenye kikapu na begi ya buluu iko mbele pamoja na pikipiki yenye mtu juu yake. Ardhi ni ya vumbi na kuna chombo kidogo karibu na ngazi za kuingia.

Matunda mbalimbali kama ndizi, tikiti maji, mananasi, machungwa na parachichi yamepangwa kwenye vipepeo sokoni. Mtu mmoja amesimama na mwengine ameketi akiegemea uso kwa mkono.

Jengo la kisasa lenye madirisha makubwa la vioo na paa la chuma limezungukwa na magari madogo yakiwemo mekundu na meupe. Mandhari inaonyesha biashara inayohusiana na magari. Anga ni safi na hali ya hewa ni nzuri.

Watu watano wamesimama mbele ya mashine ya destiny diary dairies wakihusika na shughuli ya kuchota au kununua maziwa maziwa yaliyochemshwa. Jengo dogo lenye kuta za bati lina bango juu linalosomeka destiny diaries pastoraised milk.

Gari la Toyota Hillux la kijani kibichi limeegeshwa kwenye nyasi, likiwa na matairi ya njia ngumu na kabati la abiria mara mbili , mtu aliyevaa vizibao vya kuakisi na kofia amesimama karibu na sehemu ya nyuma.

Mtu mmoja anatoa ufunguo za gari kwa mwingine anayezipokea kwa mkono. Gari jekundu inaonekana nyuma katika mandhari iliyofifishwa. Tukio linaashiria makabidhiano ya magari kama mauzo au upangaji.

Gari aina ya Toyota Hilux, rangi ya fedha, limeegeshwa juu ya changarawe. Likiwa na nambari ya usajili KCN 709X. Madirisha yametiwa tinti na kuna stika za Jambo Land Kajiado na kikomo cha kasi cha 80 kph.

Duka la viatu lina rafu na sakafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali kama raba , buti na rasmi. Ukuta wa zambarau una maandishi, Darling find your beautiful . Mtu aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi, anapita karibu na maonyesho.

Magari matatu ya kifahari yamepangwa ndani ya jumba la kisasa lenye mwangaza na madirisha makubwa ya vioo yanajumuisha Mercedes-Benz AMGGT na Lamborghini Hurracan mbili zenye rangi tofauti. Ubao wa namba unasomeka Pupil Of Faith Motors.

Magari ya aina tofauti yamepangwa vizuri kwenye eneo la maegesho lililojaa. Nyuma kuna jengo jeupe lenye maandishi Council Departmental . Gari la mzigo lenye sehemu ya wazi limeegeshwa pamoja na mengine.

Mtu anashika simu yenye program ya M-Pesa iliyo wazi. Ikionyesha chaguzi kama kutuma pesa, kutoa pesa na kununua muda wa maongezi. Mandharini kuna bango la kijani lenye maandishi lipa na alama za simu.

Magari ya lexus yamepangwa yakiwa karibu karibu na yakionyesha sehemu za mbele kama taa na grili . Rangi mbalimbali kama buluu, kijivu, nyekundu na rangi ya chungwa zinaonekana.

Honda jeupe yenye namba KCM709K imeegeshwa juu ya lami ikiwa na doa ndogo karibu na taa ya mbele kushoto. Mazingira ya nyuma yana mimea yakionyesha eneo la wazi.

Meza kadhaa zimejaa mboga za majani, huku watu wakinunua na kuzungumza na wauzaji. Soko liko nje chini ya kivuli, na ardhi ina unyevunyevu, kana kwamba mvua imenyesha.

Sanduku nyingi za mbao zimepangwa kwa mistari zikiwa na nyanya sokoni. Mgu mmoja anainama akichambua nyanya huku wengine wakifanya shughuli mbalimbali. Magari na watu zaidi wanaonekana nyuma katika eneo lenye pilka.

Magari matatu yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ndefu na mimea ya kijani, kuna Isuzu nyeusi yenye chuma nyuma , gari jeupe lenye rafu juu , na gari nyeusi karibu na camera .

Gari la kijivu aina ya BMW lipo mbele ya ndani ya jumba la mauzo ya magari likifwatiwa na gari nyeusi na nyingine ya buluu nyuma , dirisha kubwa huingiza mwanga wa asili, miti ya minazi inaonekana nje.

Ndani ya viwanda vikubwa mabasi ya manjano na meupe yako katika hatua mbalimbali za kuunganishwa . Basi la mbele lina kofia ya injiliwazi likionyesha vifaa vya ndani. Gari ni ya juu na kuna taa kubwa pamoja na mifuko ya hewa.

Gari la zamani la rangi ya buluu lina nembo ya Thunderbird kwa maandishi ya mchirizi upande wa mbele. Vipande vya mapambo vya chuma vimepangwa wima juu ya nembo hiyo.

Mstari wa matairi ya magari yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila moja likiwa na muundo wa madoido unaonekana wazi. Ubunifu wa nyuso za matairi unahusiana na mshiko na usalama wa gari barabarani.

Mkono unashika simu inayofungua programu ya huduma za kifedha na mawasiliano, skrini ina chaguo kama salio, vocha, mipango ya data, kutuma pesa na kulipia bili. Mabango ya matangazo juu na chini yanaonyesha ofa ya data na usajili wa televisheni.

Gari la subaru jeusi lenye vioo vya giza na spoiler limeegeshwa mbele ya SUV nyeupe yenye rack ya paa. Vyote vipo kwenye eneo la nyasi lililozungukwa na miti na majani.

Magari ya rangi tofauti yamepangwa kwa msatari katika eneo la maegesho, sehemu za nyuma kama vile taa, na madirisha ya nyuma zinaonekana wazi , mpangilio huo unaonyesha utaratibu na aina mbalimbali za magari.

Magari mawili meupe yameegeshwa karibu, moja likiwa Dodge Challenger na jingine Ford Mustang. Magari yote yana stika za kuuza kwenye vioo vya mbele. Nyuma kuna jengo lenye maandishi kwa Kiarabu na Kiingereza pamoja na miundo ya miti na paa.

Tangazo la Anziano Insurance linatangaza bima nafuu ya afya ya shwari kwa gharama ya kuanzia shilingi elfu kumi na nne, kupata kifurushi cha shilingi elfu mia moja.

Mtu aliyevalia koti jeupe na neti ya nywele, anatumia mashine ya kutolea maziwa aina ya MIL ATM. Mashine ina skrini ya kidijitali na maelekezo ya matumizi.

Viazi vitamu vya zambarau, mihogo ya kahawia, na viazi vya kawaida. Vimepangwa kwenye vikapu na ndoo za rangi tofauti. Pembeni kuna mfuko mweupe, wenye mboga za majani.

Watu wawili waliovaa mavazi rasmi wamesimama wakijadili hati moja, huku mmoja akiwa na kalamu na mwengine akiwa na kibao cha kielektroniki. Gari, mimea, na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili vipo nyuma yao.

Duka ndogo lina milango ya kijani yenye maandishi ya M-Pesa kwa wima, na bango lenye namba ya simu. Ndani kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Ukuta wa nje umechorwa maandishi na rangi ya buluu na nyeupe.

Wafanyibiashara wameketi chini wakipanga matunda na mboga kama nyanya, pilipili hoho, ndizi na mboga za majani, wengine wanatumia magunia au vyombo kuweka bidhaa zao, limejaa watu wakinunua, na kuchunguza mazao kwa wingi.

Tangazo ya bima la ajali binafsi linaonyesha mtu aliyejeruhiwa akiwa na mkono kwenye mkanda wa bluu na kifaa cha shingo. Ujumbe unahimiza kuchukua hatua mapema na kupiga *828# kununua bima. Kauli mbiu ni hashtag life without worry .

Soko la wazi, limejaa watu wakinunua na kuuza mazao kama ndimu, viazi na ndizi, vifaa vya kuhifadhia vyakula na miavuli ya kivuli vimeenea eneo hilo. Mandhari ina bango la tego media na ujumbe wa grow where you shine

Noti za Kenya za thamani ya mia mbili, mia tano na elfu moja zimetandazwa juu ya uso zikiwa zimechanganyika na kuingiliana. Rangi za noti ni kijani, buluu kijani na kahawia kulingana na thamani.

Gari aina ya Toyota Hilux ya rangi ya kijani kibichi limeegeshwa kwenye nyasi karibu na mti. Lina milango minne, rollbar na stika ya 4×4 upande wa nyuma.

Dawa la bidhaa za maziwa limepambwa kwa rangi ya buluu na nyeupe, likiwa na matangazo ya bidhaa za Mount Kenya Milk. Vifurushi vya maziwa vinaonekana kupitia milango wazi. Jengo lina rangi ya chungwa na manjano na kuna roshani juu ya duka.